Sehemu kama kibanda za wachuuzi wa kuuza viatu vya asili ya kiafrika vyenye mapambo na muundo wa kuwavutia wateja na yupo muuzaji mwenyewe katika biashara yake.